Mazingira ni ya shule, anga ni safi. Uwanja una nyasi nyingi, maua ya kibichi, madarasa yana milango ya samawati, ukuta umechorwa michoro ya aina tofauti tofauti.

Darasa la kompyuta inayopendeza. Ina viti na meza nyeupe na dirisha ya chuma, kompyuta iliyowaka. Kuna karatasi kando yake. Kuna vibonyezi vilivyo mbele ya kompyuta.

Jengo kubwa lenye mwonekano wa kupendeza lina paa kubwa inayopendeza. Chini kuna ndoo ya taka. Mbele yake kuna maua yaliyopanda na chuma ya bendera.

Wanariadha wawili wa Kenya akiwemo Nancy Chelangat Koech, wamefurahia usoni wakishika bendera ya Kenya kuonyesha kuwa wameshinda mbio za 1500.

Mazingira safi ya shule yanayopendeza, huku miti mirefu majani ya kibichi yamemea kando. Ukuta umechorwa wanyama wa aina tofauti wakielekea kwenye safina.

Vitabu vinavyopendeza vimepangwa kwa ustadi huku vimeandikwa Ayubu mashakani. Ina picha zinazopendeza, chini imeandikwa jina la John Habwe.

Jumba kubwa la madarasa lina madirisha mengi. Bango limeandikwa visitors please pass through the offics .Kuna maua ya kibichi yaliyomea vizuri huko.

Wanamichezo walemavu walioketi kwenye viti vya magurudumu, wamekunja ngumi huku wakipiga picha na Mike Mbuvi Sonko, wengine wakiwa wamesimama nyuma yao wakiwa na uso wa kutabasamu.

Timu ya wachezaji walemavu wa soka wamesimama kwa ajili ya kupiga picha. Mbele yao kuna mipira miwili. Nyuma yao kuna nyumba zilizopakwa rangi nyeupe.

Jumba kubwa la ghorofa, lililo na paa nyekundu, lina madirisha mengi, milango tatu. Chini yake kuna kiti nyeupe, meza mbili. Kuna uwanja pamoja na ua uliopandwa.

Kompyuta nyeusi kwa jina Dell, mbele ina vibonyezi. Nyuma kuna ukuta. Imeekwa juu ya meza nyeupe. Chini kuna nyaya za nguvu za umeme. Kando yake upande wa kushoto, kuna kiti kinachoegemea upande wa ukuta.

Jumba kubwa lenye paa nyekundu lapendeza. Mazingira ni safi, nyasi ni fupi, maua yamechongwa, tanki ni nyeusi. Kiti nyeupe i chini ya nyumba hilo.

Wanariadha saba wanaopendeza. Wameketi kwenye viti vya gurudumu huku wamevaa mavazi ya mekundu yalioandikwa Kenya .Nyuma yao kuna mti wa kibichi.

Kitabu cha kiswahili chenye ukurasa mia moja sabini ina picha mbili ya mzee wa kiislamu na mwanafunzi aliyevalia shati ya manjano na kinyasa ya nyekundu.

Mazingira mazuri ambayo yamepandwa maua, yana madarasa yaliyopakwa rangi ya nyeupe. Kwenye ukuta umechorwa aina ya wanyama. Nyuma ya madarasa kuna mti mkubwa ambao una majani ya kibichi, pia yana maua ya manjano.

Chumba kikubwa, kilio na mlango wa chuma, kimepakwa rangi ya nyeupe na samawati. Kuna mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, huku akirusha ngumi kwa kifaa alichokishika jamaa mmoja aliyevalia koti nyekundu yenye mistari nyeupe.

Chumba kidogo chenye sakafu nyekundu, ukuta mweupe, lina kabati kwenye corner iliyo na chupa ndogo. Kwenye ukuta kuna chati iliyo na michoro ya aina tofauti.

Madarasa iliyopakwa rangi nyeupe imechorwa wanyama wa aina tofauti. Ina milango nyekundu, mbele yake kuna maua tofauti tofauti. Nyuma yake , kuna mti mkubwa ulio na majani ya kiwite na maua ya manjano.

Wachezaji walemavu walio kwenye uwanja wanatabasamu huku wakifanya zoezi. Wamevalia nguo nyekundu zilizoandikwa Kenya. Nyuma yao kuna mti mkubwa wa majani.

Mbele ya darasa, kuna ubao mweupe. Ulioandikwa na hati ya samawati inayoonekana. Kwenye kona kuna kifagio na ndoo ya uchafu. Mlango umefungwa .Sakafu ni safi mno.

Chumba kubwa la mawe, lililo na paa kubwa, madirisha makubwa .Lango lililo na hudhurungi ,lina maua mbele yake ,na mti kwa kijani kibichi umejengwa.

Darasa safi yanayopendeza. Ina mwangaza wa kutosha, madawati yaliyopangwa kwa usawa, sakafu nyekundu, ubao mweupe unao onekana kwa usawa.

Kitabu cha watoto cha gredi ya pili, chenye maandishi Health, Safety and Manners, na picha ya watoto wanaotabasamu. Pia i katika dawati iliyosimama kwenye sakafu.

Kitabu kidogo cha watoto ya gredi ya pili, imeandikwa Nyota ya Kiswahili. Ina picha ya kupendeza ambapo kuna watu wawili walio kwenye farasi.

Mlango uliopakwa rangi ya hudhurungi, umepachikwa karatasi cheupe, ilio na maandishi makubwa ya, ya kingereza, ambayo yanasema, no exit for students . Huku pia yana maandishi mengine yambayo yameandikwa warning, no exit .

Kibango cheupe chenye maandishi ya kibichi Fire assembly Point kina ishara nyekundu inayoonyesha upande wa kulia. Nyuma yake kuna tenki kubwa iliyosimama.

Mlango uliopakwa rangi nyekundu una kibao iliyoandikwa grade six c umefungwa. Mbele yake kuna chuma nyeusi maua ya kibichi.

Kwenye ukuta kuna kibango kilicho na maandishi. Ni ya rangi tofauti tofauti inachokisema ,In our school we obey rules, we work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we do healthy competition, we follow instructions, we obey teachers, we keep time, we say little things; please, thank you, I'm sorry, forgive me, God bless you, we never give up, we are family .

Mlango mwekundu lina bango lililoandikwa grade 1C Pia kuna kijikaratasi lililopachikwa hapo lililoandika Teacher Agnes welcome kwa ishara ya kwamba karibu.

Jengo kubwa lina milango miekundu safi. Anga ikiwa inapendeza. Mbele yake kuna maua ya kibichi iliyomea. Mazingira ni safi na ya kuvutia mno.

Mwanariadha anayependeza amevalia nguo iliyoandikwa KENYA, Allianz KIMANI, ameinua mikono yake juu na kufunika uso wake na barakoa.

Kitabu kidogo cha a watoto ya gredi ya nne cha kifaransa imeandikwa longhorn method transist ina picha ndogo ya watoto wanaoruka kamba huku kuna majani mabichi.

Karatasi kubwa nyeupe ya manila . Imewekwa kwenye ukuta. Ikiwa imeandikwa. Thika Road christian School timetable . Ikiwa na saa na siku za kuongoza.

Mlemavu mwenye nywele ya rangi ya udongo amevaa kofia nyeusi, nguo nyekundu iliyoandikwa Kenya, huku ameketi kwenye nyavu iliyo juu ya maji. Kando yake kuna kiti cha magurudumu.

Wanawake waliovaa nguo nyekundu ya kimaasai, wanafurahia kwa kupeperusha bendera ya Kenya, huku aliye mbele anasukumwa na Fedinand Wamanyala, mkimbiaji wa mita mia moja.

Kwenye darasa safi iliyo na sakafu nyekundu na ya madoadoa. Kuna locker zilizowekwa kwenye makundi. Ubao ni mweupe. Kwenye corner kuna kijikabati iliyo na chupa ndogo.

Mazingira ni safi ya shule. Yana maua ya kupendeza. Pembeni ya mahali watoto wanachezea kuna mti mkubwa wenye matawi ya kibichi yanayopendeza.